Mwanaume amesimama pembeni ya vyombo viwili vikubwa vya maziwa vilivyowekwa kwenye kanda karibu na lori la Mt.Kenya Dairy katika mazingira ya kijijini yenye majani na miti. Akijiandaa kusafirisha au kusambaza maziwa hayo.

Fungu la ndizi zenye kijani limepandikizwa kwenye mmea katikati ya majani yenye tumbo na miti zingine jirani ikionyesha ukuaji wa matunda katika bustani yenye uzalishaji mkubwa na mazingira ya asili yenye afya.

Watu kadhaa wanagawa wali kutoka sufuria kubwa kuenda kwenye bakuli wakati wa usambazaji wa chakula wa kijamii wakionyesha mshikamano na msaada wa pamoja kwa jamii.

Kuna mtu moja amesimama katikati ya mimea ya migomba, amezungukwa na mafungu ya ndizi zenye kijani kibichi, akionyesha mandhari ya rotuba na maisha ya shamba yenye uzalishaji.

Mimea ya mahindi inayoonyesha dalili za uharibifu kwenye majani huenda kutokana na wadudu waharibifu au magonjwa yanayo athiri mazao hali inayoweza kupunguza mavuno na ubora.

Mtu aliyevaa koti la buluu na glavu nyeupe, anashughulikia ndoo za chuma za maziwa ndani ya kiwanda cha usindikaji wa maziwa, akionyesha tahadhari na usafi katika mchakato wa kisasa wa utunzaji wa maziwa.

Watu kadhaa wamekusanyika karibu na bakuli na vyombo vilivyo jaa kioo cheupe wakati wa maandalizi ya chakula cha pamoja. Wakishirikiana katika shughuli ya upisi wa jamii.

Mtaalumu aliyevaa koti la mahabara anashirikiana na wageni katika banda la maonyesho ya sayansi iliyojaa vifaa na mabango akionyesha maelezo ya kisayansi na kufanya elimu iwe ya kuvutia

Ngombe katha wanakula kutoka kunyarundo ataka liotupua ovyo. Ahali ino ibua wasuwasi mkubwa kuhusu utapaji ataka usiofaa. Uchafuzi wa mazingira na hatari za kiafya wa mifigo pamoja na watu wanaotegimea na zao yao.

Dama wawili wanapita kwenye njia nyembamba ya chuma uku wakinyunyiziwa maji kutoka juu, ueda kwa ajili ya kuwapooza au kuwasaidia kusafishwa.

Maziwa yaliyochanganyika yanagawanyika kuwa vipande vya mtindi na maji ya mtindi ndani ya chombo cha chuma. Akionyesha mchakato wa jadi wa kutengeneza bidhaa za maziwa.

Mtu amesimama kando ya fungu kubwa la ndizi zenye kijani katikati ya shamba lenye rotuba na mimea minene akionyesha ukwaju wa matunda katika bustani yenye uzalishaji mkubwa na mazingira ya asili yenye afya.

Vibao vya mahindi vilivyokauka vimetundikwa juu ya chombo cha manjano chenye label kilichowekwa kwenye rafu ya mbao. Katika mazingira ya kilimo ya kienyeji yeye mvuto wa asili na uridhi wa kikijini.

Mtu anazimua ndizi kando ya kikapu kilichojaa, akiwa amezungukwa na miti yenye rotuba ya migomba na majani yaliyosambaa, akionyesha shughuli ya mavuno na utunzaji wa matunda katika shamba.

Mashine ya kukunja jibini linatoa jibini lililokunwa kwa umbo laini juu ya mkanda wa kusafirisha tayari kwa hatua zaidi za usindikaji wa viwandani.

Savu za miti ni gomba zini mafungu mazito ya ndizi ya kidani. Zimepangwa kando ya njia ya udongo, inaopita katikati ya shamba. Zikionyesha uzalishaji mkubwa wa mpangilio mzuri wa kilimo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga kabisa pamoja na glavu na barakoa. Anahamisha kwa uangalifu datu nyeupe kutoka kwenye chombo kikubwa hadi kwenye ndoo karibu na gari jekundu lililojaa vifaa mbalimbali vya kazi.

Ng'ombe kadhaa wanakula nyasi ndani ya banda huku mfuko mkubwa meupe yenye label ya Monte ikiwa imewekwa karibu, ikionyesha mchakato wa lishe na utunzaji wa mifugo.

Mtu aliyevaa buti nyeupe na suruali ya jeans amesimama karibu na ng'ombe mweusi na mweupe ndani ya banda akishika kiwele chake kwa ajili ya kukamua maziwa kwa njia ya jadi.

Ng'ombe amesimama kwa utulivu ndani ya eneo lilozungushwa na uzio huku mashini ya kuchota maziwa ikikusanya maziwa yake kwa kutumia vifaa automatiki ukionyesha mchakato wa kisasa wa uchotaji wa maziwa na utunzaji wa mifugo.

Kikundi cha ndizi mbichi za kijani kimekunjikana kwa karibu kikining'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Kikiwa kimezungukwa na majani makubwa na mbichi yenye afya huku mwanga ya jua ukipenya taratibu kupitia majani kuashiria hatua ya ukuaji kabla ya ndizi kuiva.

Mtu mmoja amebeba shada kubwa la ndizi mbichi za kijani akitembea taratibu kupitia soko la wazi linalojaa sauti za wauzaji na harufu za matunda mapya, huku macho ya wapita njia yakimfuatilia kwa mshangao na tamaa.

Mtu anaokota maziwa kutoka kwa ng'ombe na kuyaweka kwenye ndoo ya rangi ya buluu karibu na ukuta wa mawe na miti. Akionyesha shughuli ya kawaida ya ufugaji na ukusanyaji wa maziwa katika mazingira asili.

Mkono unashikilia ndizi ya kupika ya kijani iliyomenywa sehemu ikifichwa nyama yake ya ndani yenye rangi ya kijivu kahawia nyepesi uku maganda yake yakininginia pembeni. Ishara kwamba imeanza kuandaliwa kwa kupikwa au kukaangwa.

Shamba lenye misitu minene ya mti ya migomba inayoenea katika picha yote huku majani mapana ya kijani yakijenga mwavuli minene, ikionyesha bustani yenye rutuba na uhai mkubwa wa mimea.

Mtu aliyevaa nguo nyekundu na nyeupe amesimama katikati ya mafungu ya ndizi yenye kijani kibichi zilizoshikiliwa ziko kwenye shamba lenye rotuba ikionyesha mandhari ya kilimo yenye uhai na uzuri wa asili.

Mtu moja anapanga rundo kubwa landizi kwenye meza ya kibanda chasokoni. Akiakikisha kila shada li mekaa vizuri ili kufutia wateja wanawapita na kunusa harufu tamu ya matunda mapia.

Watu wawili wanasimamia mitungi ya maziwa iliyopakwa kwenye piki piki wakisafiri kwenye barabara ya udongo iliopangwa kwa unguzo za uzio wa mbao katika eneo la vijijini

Ng'ombe wawili wamelala karibu pamoja ardhini. Mmoja akipumzisha kichwa chake kwa upole juu ya mwenzake, ikionyesha hali ya utulivu, ushikamano, ustawia wa wanyama shambani.

Watu watano wamekusanyika karibu na kifaa cha milk ATM kilicho katka nje ya duka la Destiny Dairies, lenye paa na ukuta ya chuma, ambayo linauza maziwa yaliyohakikisha kipimo cha usafi na kuondoa bacteria hatari kwa usalama wa matumizi.

Mashini ya kuchota maziwa inafanya kazi kwenye shamba la ngombe ikikusanya maziwa safi na kuyahifadhi kwenye chombo cha uwazi ikionyesha utaratibu wa kisasa wa uchotaji wa maziwa.

Mikungu ya ndizi mbichi za kijani imepangwa kwa msongomano huku shina zake zikiwa wazi. Huenda ikiwa imeandaliwa kwa ajili ya kusafirishwa au kuhifadhiwa.

Miche ya migomba michanga inamea kwa mistari iliyo sawa kwenye shamba la kilimo lililotunzwa vizuri, ikionyesha mpangilio mzuri na ustadi wa kilimo.

Ng'ombe anakunywa kutoka kwenye kisima cha saruji. Ndani ya ile eneo lililofunikwa lenye miundo ya mbao ikionyesha utunzaji wa mifugo na upatikanaji wa maji safi kwa wanyama shambani.

Watu watatu waliovaa koti za maabara, na neti za nywele, wanafanya kazi katika chumba chenye sakafu nyekundu, huku wawili wakitumia mashini, na mmoja akiketi karibu, akionyesha ushirikiano na uangalizi wa kitaalamu katika mazingira ya kisayansi.

Ngombe wanakula kwa utulivu ndani ya banda kubwa huku watu wawili wakipita katikati ya barabara kuu ya banda ikionyesha mazingira tulivu la ufugaji na usimamizi wa mifugo.

Fungu la ndizi za kijani zimepandikizwa kwenye mti katikakati ya shamba yenye msitu mnene wa miti ikionyesha bustani lenye rotuba la uzalishaji mkubwa wa matunda.

Ng'ombe kadhaa wanachotwa maziwa kwa kutumia mashini katika eneo lililofunikwa, huku watu wawili wakifuatilia mtakato huo, wakihakikisha uchotaji wa maziwa unafanywa kwa uangalifu na usalama.

Fungu la ndizi limepandikizwa ndani ya begi la plastiki la buluu likiwa limefungwa kwa uangalifu. Huenda kwa ajili ya kulinda matunda wakati wa ukwaju wake na kuhakikisha yanabakia salama na bila uharibifu.

Maziwa yaliyopungwa yanachunguzwa kupita kitambaa cha jibini kando ya sufuria yenye maji ya maziwa ikionyesha mchakato wa jadi wa kutengeneza jibini katika utengenezaji wa maziwa.

Ng'ombe wanaoongozwa kupita kwenye zizi lenye paa huku watu wakitazama. Jambo linaloashiria shughuli ya kushughulikia mifugo au shughuli ya kilimo cha ufugaji.

Mtu aliyevaa vifaa vya kujikinga vya rangi ya njano ananyunyizia ngombe, mweusi na mweupe akiwa amebeba Sprayer iliyo na label ya Farmate ndani ya eneo iliozungushwa na kizuio akionyesha taathari za usalama katika kushughulikia kemikali shambani.

Mtu mmoja anakamua ngombe kwa mikono yake moja kwa moja ndani ya ndoo ya chuma akiwa ndani ya banda akionyesha mbinu za jadi za uugaji wa maziwa ambazo hutegemea ujuzi wa mkulima na uhusiano wa karibu na mifugo wake.

Uwanja wenye nyasi umepambwa na miti ya migomba iliyosimama wima, huku pembeni kukiwa na jengo dogo lenye paa la bati, ikiwa karibu na ukingo wa eneo hilo, likionekana kutumika kama gala au makazi madogo.

Miche ya migomba yenye majani mapana na kijani kibichi, kielekea mbinguni yenye mawingu kidogo ikitoa madhari ya uzuri wa asili na afya katika mazingira ya kilimo.

Mafungu makubwa ya ndizi zenye kijani yamewekwa pamoja katika soko la nje, yakionyesha mauzo na matunda na utaratibu wa mpangilio wa bidhaa katika mazingira ya biashara.

Mabale ya majani mabichi ambayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya pallets za mbao katika eneo kubwa ya kuhifadhia, ikionyesha utaratibu na uhifadhi wa chakula cha mifugo kwa uangalifu.

Mamia ya ndizi zimewekwa kwenye sakafu huku sanduku lililojaa ndizi likiwa limewekwa mbele kwa wazi ikionyesha mauzo ya matunda mpangilio wa bidhaa na shughuli za kibiashara katika soko au shamba.

Mtu mmoja amesimama katikakati ya miti ya migomba katika bustani yenye rotuba akiwa amezunguka na mimea unaostawi vizuri na kuunda mandhari yenye kijani kibichi kinachovutia.

Njia ya udongo inapinda katikati ya uoto wa kijani kibichi na miti ya migomba chini ya anga ya buluu angavu ikitoa mandhari tulivu na ya kuvutia.

Mkono umeshika fungu la ndizi zenye kiwango tofauti cha ukomavu, kuanzia zile za kijani kibichi hadi za njano. Zilizokomaa zikionyesha mchanganyiko wa rangi inayovutia.

Safu za mimea midogo ya migomba imepandikizwa kwenye mapipa ya plastiki meusi yakiwa yamepangwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kilimo au mauzo. Ni kuonyesha utaratibu na uzalishaji wa mimea.